Sehemu ya chumba cha darasa la elimu ya watu wazima kilicho na kuta za rangi ya maziwa na meza za mbao na viti; na huku wakionekana watu walio katika meza na viti hivyo wakijifunza na kuandika katika meza hizo.

Chumba cha darasa la elimu ya watu wazima kilicho na dirisha lenye kioo, na huku kukiwa na watu wanaume na wanawake waliokaa baadhi kwenye viti na wengine kusimama, huku akionekana mzee anae andika katika daftari, na mwingine akiwa ameacha daftari wazi, huku baadhi waliosimama wakiangalia katika daftari hilo.

Sehemu ya banda lililoezekwa kwa turubai jeupe, huku ndani ya banda hilo kukiwa na watu wanaopokea elimu ya watu wazima na kukionekana mabango yenye maandishi mbalimbali na watu wakiwa wamesimama wakipokea mafunzo juu ya elimu hiyo.

Chumba kikubwa cha elimu ya watu wazima kilicho na kuta zenye rangi ya maziwa na huku kukiwa na picha mbalimbali zilizo na rangi nyekundu, kijani na njano na huku ndani ya chumba hicho wakionekana watu wazima waliyokaa katika nusu duara kwenye viti wakimsikikiza mwalimu aliyesimama.

Sehemu ya wazi ya kutolea elimu ya watu wazima, huku wakionekana watu hao wakiwa wamekaa katika viti vya rangi ya kijani; chini ya miti na kando kukiwa na mbao mbili za kufundishia yenye rangi ya kijani na nyeupe, na kando kukiwa na shamba lenye mimea na baadhi ya wafundishaji wakiwa wamesimama.

Chumba cha darasa la elimu ya watu wazima, kilicho na kuta zenye rangi ya maziwa na madirisha makubwa ya vioo nyenye fito za kijani, huku kukiwa na wanafunzi wengi ndani ya darasa hilo, wakiwa wamekaa kweye viti na wengine wakiwa wamesimama na nyuma kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyoezekwa turubai lenye rangi nyeupe na kufungwa vyuma juu na pembeni pakiwa wazi huku wakionekana wanawake watu wazima wakiwa wanajifunza juu ya ushonaji huku baadhi wakiwa wamekaa na cherehani zenye rangi nyeupe zikiwa na nyuzi mbalimbali.

Sehemu ya majengo ya shule na elimu ya watoto wadogo, huku kukiwa na uwanja wenye nyasi fupi na vyuma vya bembea vilivyo fungwa vyenye rangi ya kijani, bluu bahari, karoti na njano na huku wakiwa wamefunga bembea, na baadhi ya watoto wakiwa wana bembea.

Chumba cha darasa la elimu ya shule ya msingi kilicho na kuta za rangi ya maziwa na mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi, ukiwa umeandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe; na madawati ya mbao yakiwa na wanafunzi waliovaa sare za rangi nyeupe na bluu.

Jengo la darasa la elimu ya shule ya msingi linaloonekana sehemu ya nje, huku likiwa na kuta zilizopakwa rangi nyeupe na nguzo za chuma zilizoshikilia bati lililoezekwa kwa vigae, na katika varanda hilo ukionekana mlango mkubwa wenye kioo na mwingine wa mbao.

Sehemu ya kurasa ya kitabu cha elimu ya shule ya msingi kilicho wazi, huku kukiwa na picha ya watu waliokaa mezani wakila, na picha nyingine ikionyesha mtoto anayetandika kitanda.

Sehemu ya wazi ya uwanja wa shule ya msingi iliyo na majengo marefu yenye rangi nyeupe na kuzungukwa na miti mikubwa na viunga vya maua na nyasi fupi na katika sehemu ya mbele kukionekana magari yaliyoegeshwa na baadhi ya wanafunzi wakipita katika eneo hilo.

Chumba cha darasa la elimu ya sekondari, kilicho na kuta zenye rangi ya maziwa na ndani ya chumba hicho kukiwa na meza kubwa zenye rangi nyeupe na rangi ya bluu bahari, na kando ya meza hizo kukiwa na meza nyingine zilizo na mabomba yenye masinki yenye rangi nyeusi.

Jengo la shule ya elimu ya sekondari lililo na kuta kwa nje zenye rangi ya njano na bati jeupe lenye ufito wa kijani, na huku kando ukionekana kontena kubwa lenye rangi nyeupe lililo wazi, na ndani ya kontena hilo wakionekana watu walioshika maboksi na kufungua na wengine wakiwa wameshika vitabu mikononi.

Sehemu ya chumba cha darasa cha elimu ya sekondari huku wakionekana wanafunzi waliovaa sare za rangi ya bluu, mashati meupe na masweta mekundu, waliokaa juu ya viti na meza za mbao huku wakijisomea na wengine wakiinama na kuandika.

Sehemu ya majengo ya elimu ya sekondari yaliyojengwa kwa matofali na kuezekwa mabati ya kijani. Na huku kando kukiwa na wigo wa wavu ulioanikwa masweta yenye rangi ya bluu ya watoto wa shule hiyo, na kando kukiwa na uwanja ulio na nyasi fupi.

Chumba cha ofisi katika shule ya elimu ya sekondari kilicho na kuta zenye rangi ya njano na dirisha kubwa la kioo na ndani ya chumba hicho kukiwa na meza kubwa ya mbao iliyo na madaftari na vitabu juu ya meza hiyo, huku wakionekana watu wawili wakiangalia baadhi ya vitabu.

Chumba cha darasa la elimu ya sekondari kilicho na kuta za rangi ya maziwa na mapazia ya rangi ya bluu bahari, na huku ndani ya chumba hicho kukiwa na meza kubwa ya mbao iliyo na madafrari juu meza na huku akionekana mwanamke aliyevaa barakoa akiwa na kalam mkononi akisahisha moja ya dadtari.

Chumba cha darasa la elimu ya sekondari, chenye kuta zenye rangi ya maziwa na kidirisha kidogo cha kioo, kilicho na fito nyeusi, na huku ndani katikati kukiwa na meza kubwa zilizo na rangi nyeupe na bluu, na sehemu ya pembeni kukiwa na meza zilizo na masinki yenye mabomba.

Chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu, kilicho na wanafunzi walio ndani waliokaa katika viti vyenye meza na ndani ya chumba hicho kukiwa mbele na ubao wenye rangi ya kahawia, na mtoa mada anayefundisha akiwa amesimama kando ya ubao wenye rangi nyeupe na huku wakiendelea kutoa elimu

Chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu, kikiwa na wanafunzi ndani waliokaa katika viti, na mbele kukiwa na meza, na huku akionekana mwanamke aliyesimama akiangalia katika kompyuta ya mezani, na juu ya meza kukiwa na daftari.

Chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu, kilicho na kuta za rangi ya maziwa, madirisha ya vioo yaliyo na fito za kijani na mlango wa kijani, na mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe, na huku akionekana mtu aliyesimama amevaa barakoa.

Chumba cha darasa katika jengo la elimu ya juu. Huku kikiwa kimeezekwa kwa mabati na baadhi ya kuta zikiwa nyeupe na sehemu ya dirisha kukiwa na rangi nyekundu, huku wakionekana wanafunzi waliovaa nguo mbalimbali, wakikaa kwenye viti na mbele kukiwa na mwalimu anayefundisha.

Sehemu ya chumba cha elimu ya ufundi stadi, kilicho na madirisha ya vyuma na baadhi ya sehemu kukiwa na vioo, na ndani ya chumba hicho wakionekana wanafunzi, waliovaa makoti ya rangi ya bluu na katika mikono yao wakiwa wamevaa mipira yenye rangi ya njano huku wakiwa wana tabasamu na kuangalia baadhi ya mashine.

Sehemu ya chumba cha elimu ya mafunzo stadi kilicho na viti na meza kubwa nyeupe, na ndani ya chumba hiko kukiwa na wanafunzi waliokaa katika viti na kompyuta zikiwa juu ya meza hizo wakiendelea kujifunza.

Sehemu yenye chumba cha darasa cha elimu ya mafunzo stadi ikiwa ndani na mashine. Huku kando yakionekana madirisha ya vioo na baadhi ya mashine, Na huku kukiwa na vijana watatu wakiwa wameshika baadhi ya mashine hizo wakizitazama.

Chumba cha darasa la elimu ya ufundi stadi kilicho na mashine za aina mbalimbali na huku ndani ya chumba hicho kukiwa na meza na juu ya meza hiyo kukiwa na mashine yenye rangi nyeusi, na akionekana mwanaume alievaa kofia huku akiwa ameshika mashine hiyo yenye rangi nyeusi.

Chumba cha darasa la elimu ya stadi kilicho na Kuta zenye rangi ya kijivu, huku ndani ya chumba hicho akionekana mwanafunzi aliyevaa koti la bluu akiwa amefungua mlango wa mashine iliyopo katika chumba hicho.

Chumba cha darasa cha elimu ya ufundi stadi, chenye kuta zenye rangi nyeupe, na madirisha makubwa ya kioo, na ndani ya chumba hicho kukiwa na meza kubwa na viti, na huku kukiwa na wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, na wakiangalia mashine mbalimbali na kujisomea.

Sehemu ya chumba cha elimu ya ufundi stadi, huku ndani ya chumba hicho kukiwa na meza na viti, na baadhi ya meza na viti kukiwa na wanafunzi waliokaa wakiangalia baadhi ya vifaa.